Wanafunzi wengi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamevaa mavazi ya asili pamoja na shanga, huku mmoja akiwa katika cherehani akishona nguo, na wenzake wakiwa wamesimama nyuma yake wakimwangalia.

Jengo la wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi, likiwa limetengenezwa imara na kushikiliwa kwa kutumia nguzo za chuma rangi nyeusi, ambalo hutumika kama darasa la kujifunza au ofisi za walimu.

Chumba maalumu cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kufanya utafiti pamoja na majaribio ya kisayansi, kikiwa kina meza nyingi ambazo zimepangwa kwa ajili ya kufanyia kazi, huku pia yakiwepo mabomba ya maji yanayotumika kuoshea vifaa na mikono.

Kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari wa kidato cha pili katika somo la kemia, kikionyesha mtu akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe akifanya shughuli za maabara katika utafiti na majaribio.

Chumba maalumu cha maabara ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya kufanya utafiti na majaribio mbali mbali ya kisayansi, kukiwa na mtu ambae ameshika vifaa akiwa na kemikali zenye rangi aina tofauti ambazo anafanya majaribio.

Mwalimu wa elimu ya sekondari akiwa ndani ya chumba cha ofisi, amekaa kwenye kiti huku ameegemea meza kubwa; ambayo ameitumia kuweka madaftari ya wanafunzi, ambayo anayasahihisha kwa kutumia peni.

Chumba kikubwa kilicho na kamera kwa ajili ya ulinzi, kikiwa na meza pamoja na viti vingi ambavyo vimepangwa vizuri katika mistari, vinavyotumiwa na wanafunzi wa elimu ya chuo, kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya chumba kikubwa wamekaa kwenye viti huku wameegemea meza kubwa ambayo wameitumia kuweka kompyuta zao wanazozitumia. na wengine wakiwa wamesimama nyuma huku wakiangalia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wenye sare za rangi ya chungwa, wakiwa wamesimama huku mmoja ameshikilia mashine ambayo anaitumia kumnyoa mtu aliyekaa kwenye kiti huku kafunikwa kitambaa ili kumzuia asichafuke na wengine wakiwa wanashuhudia kwa umakini.

Kundi la wanafunzi wa elimu ngazi ya chuo wa jinsia ya kike na kiume baadhi wakiwa wamevaa kadi za utambulisho shingoni, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja huku wakiitumia kompyuta yao ambayo wanaitumia kuangalia na kuelekezana.

Wanafunzi wengi wa elimu ngazi ya chuo kikuu, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wamekaa kwenye viti, huku wanasikiliza kwa makini mwalimu ambaye amesimama mbele yao akitoa mafunzo na kuonyesha kwa vitendo ubaoni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha kazi, wamevaa makoti maalumu yenye rangi ya bluu, wakiwa wamekaa kwenye viti na kuegemea meza yenye vifaa mbali mbali vya kielektroniki, zikiwepo kompyuta ambazo wanazitumia kwa ajili ya kazi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa koti maalumu lenye rangi ya bluu, akiwa katika meza iliyojaa vifaa vingi vya utengenezaji pamoja na vingine vya kieletroniki, ambavyo anavitumia kufanya ukarabati na kujifunza.

Wanafunzi wengi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha kazi ambacho wanakitumia kujifunza utengenezaji wa vitu kwa kutumia mbao, wakiwa wamevaa barakoa huku kila mmoja akifanya shughuli yake.